Ndizi nyingi ambazo ni mbichi zinaonekana zimeekelewa chini kwa mchanga na zinaonekana ni kama zimevunwa hivi karibuni. Watu kadhaa wanaonekana wakizishughulikia na wako karibu na ndizi hizo mazingira ya hapa ni kama ni sokoni.

Shamba hili kubwa la ndizi lina migomba mingi ambayo imejaa ndizi mbichi yenye rangi ya kijani kibichi, inaonekakana kama shamba hili ni la biashara la ndizi, na migomba yote iliyo pandwa katika shamba hili imepagwa kwa shafu.

Ndizi kubwa za rangi ya kijani kibichi zinonekana zinepangwa chini. Nikama zinetoka kuvunwa, zikiwa zinepangwa kwa ajili ya kuza au kusafirisha. Kando yake kuna gari ambayo inaonekana ilikupangwa hizi ndizi kwa eneo la biyashara ya mazao.

Kundi hili la wanabiashara wa ndizi linaonyesha watu ambao wamevaa nguo zao za kawaida wakizishughulikia ndizi ambazo zimekatwa shambani, wote wanaonekana wakingoja wateja ili waweze kuwauzia ndizi hizi.

Maafisa wa kilimo wakiwemo baadhi wamevalia makoti meupe ya maabara wakishuhudia mchakato wa uchakataji wa maziwa au bidhaa ya maziwa. Inawezekana ni kati ya kiwanda cha New KCC wakifuatilia ubora wa uzalishaji.

Shamba la migomba linaonyesha mfululizo wa migomba iliyopandwa kwa safu, kuna matunda mengi ya ndizi ambayo bado hayajaiva, bado kuna yale mabichi yakininginia kwenye migomba huko shambani.

Mti wa ndizi wenye mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani. Mkungu huu unandizi nyingi zilizokomaa na ziko tayari kuvunwa, kando yake kuna ndizi zingine ambazo bado hazijakomaa. Shamba hili nikama limetengwa tuh kwa kupanda ndizi.